Hii inaonyesha dhana ya elimu ya kisasa au kujifunza kidigitali ikichanganya idara za kitamaduni za kiteknolojia. Inaweza kumaanisha ujifunzaji mseto, elimu ya mtandaoni, upitiaji wa maarifa, mifumo ya kujifunzia. Kwa kifupi, picha inaonyesha jinsi teknolojia imebadilisha na kuongeza uwezo wa elimu.

Hii ni dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au elimu ya mbali. Kituo kikuu ni skrini kubwa ya kompyuta, inayoonyesha video ya elimu. Upande wa kushoto mwanamume ameketi juu ya murundikano wa vitabu akitumia kompyuta ndogo akionekana kama mwalimu au mtoa maudhui. Upande wa kulia, mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo akionekana kama mwanafunzi.

Huyu ni mtu ambaye anatumia kompyuta mpakato au laptop . Mtu huyu anaonekana akiwa katika masomo, kwani maandishi ya skrini yanaonyesha e-learning kuashiria masomo ya mtandaoni. Kando yake kuna kitabu, kalamu na rununu. Pia kuna gilasi na nje kunaonekana kuwa na miche na pia mwangaza wa kutosha unaingia mahala hapa.

Hawa ni watu wawili wa kike wakiwa wameketi mmoja wao ameshika kompyuta mpakato katika magoti yake huku akiwa na umakini akitazama kompyuta ile. Mwingine yuko na simu yake na kando yake kuna bag .

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mtaalam au mhadhiri akielekeza kwenye onyesho la kidijitali la bluu lenye mistari na nukta zinazo fanana na mtandao wa neva au data. amevaa mashati yenye mraba na miwani ya bluu anaonekana akieleza jambo au kuwasilisha taarifa.

Hawa ni watoto kadhaa wakiwa katika darasa la kompyuta au kituo cha kujifunzia, mtoto mdogo alie mbele anaonekana akijishughulisha huku akitumia kibodi kuonesha kitu au kusisitiza kiftufe. Nywele zake zimefungwa vizuri kwa msuko na amevaa shati nyeupe. Nyuma yake kuna mvulana mwingine mdogo ambaye pia anatumia kompyuta na mwanamke mzima anaye waongoza watoto hao.

Hili ni kundi la watoto wanne, wanaonekana kuwa wanfunzi wakiwa wamekusanyika mbele ya kompyuta moja. Mvulana mmoja ameshika kipanya na anaonekana akutumia kompyuta na wengine watatu wakimtazama kwa makini. Mmoja wa watoto anaonyesha kidole kuelekea skrini akionyesha udadisi au akielekeza kitu. Nyuma yao, kuna mtu mkubwa labda ni mwalimu au msaidizi ambaye sehemu yake ndogo tu inaonekana. Mazingira inaonekana kuwa ya darasani au kituo cha kujifunzia.

Huyu ni mwanamke huenda mwalimu ama mwanafunzi akiwa ameketi mezani na kompyuta ya mkononi. Amevalia vazi la kitamaduni la kihindi huenda sare ya njano na amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana akitabasamu na kupungia mikono akionyesha ana wasiliana na mtu au kundi la watu. Meza yake ina vitabu vilivyo wazi na rundo la vitabu vingine vingi kwa upande wa kulia pamoja na mmea mdogo wa mapambo.

Huyu ni mwanamke anayeonekana akitumia kompyuta mpakato katika masomo yake. Mwanamke huyu amevalia miwani na pia amefuga nywele nyingi. Mkononi ameshika kalamu, huku anaonekana akiandika kwenye kitabu. Pia anaonekana kuwa na tabasamu na anaumakini sana na kinachoendelea kwenye mpakato kwani ameitazama skrini. Mazingira ya nje inaonekana ni ya kijani kibichi kwa mwonekano wa mtu.

Hii ni taswira ya kidijitali inayowakilisha dhana ya akili bandia au kujifunza kwa mashini. Kuna alama ya kichwa cha binadamu chenye gia ndani yake kikionyesha ubongo na michakato ya kiakili. Alama hii imezungukwa na ikoni zingine zinazohusiana na kujifunza, maarifa na teknolojia kama vile vitabu, cheti na ripoti. Mkono wa binadamu unaonekana ukiguza mojawapo za ikoni hizo ikionyesha mwingiliano wa binadamu na teknolojia hii. Mandhari ya nyuma ni nyeusi na kuna mistari ya bluu inayounganisha ikoni ikionyesha mtandao.

Hawa ni watu wawili wanaotumia kompyuta ndogo au kompyuta mpakato inayojulikana kama laptop . Mtu mmoja anaonyesha skrini huku mwingine akiwa ameshika pale kwa kusogezea. Pia mazingira yanaonekana kuwa na mwangaza duni na pia kochi inaonekana. Mazingira inaonekana kuwa ni mahali pa ofisi au mahali pa kufanyia kazi.

Hawa ni watu watatu wakiwa wameketi. Watu hawa ni wa kike. Kuna mmoja ambaye amevalia earphone huku wote watatu wakiwa na kompyuta ndogo. Wanaonekana wakitazama kompyuta iliyoko mbele yao, iliyo na maandishi. Hii inaashiria elimu kupitia mtandaoni.

Huyu ni mwanamke mchanga, anaonekana kuwa wa asili ya kiafrika. Ameketi kwenye kiti au kwenye sofa, na anatazama kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Amevaa hijabu nyeusi na hoodie ya kijivu. Mwanga wa jua unaonekana kuingia kutoka upande wa kushoto ukiangazia sehemu ya ukuta na mwanamke huyo. Inaonekana kama yuko makini na anafanya kazi, au anatafuta kitu kwenye kompyuta yake.

Huyu ni mtu anayeonekana ameketi. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mwanamke amevalia Jean na tishati nyeupe miguuni mwake ameshika laptop ambaye anaponyesa. Hii inaweza asheria labda ni masomo ya mtandaoni.

Huyu ni mwanamume mweusi akiwa ameketi mbele ya kompyuta akishiriki kwenye mkutano wa video. Anaonekana kushika karatasi mikononi mwake, labda akirejelea hati au maelezo. Skrini ya kompyuta ikionyesha picha za watu wengi wanaoshiriki kwenye mkutano huo, kilammoja akiwa kwenye kisanduku chake. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu na kuna stika na vitu vingine vya ofisi kwenye dawati. Mwanamume huyo anaonekana kujikita kwenye mkutano huo.

Huyu ni mtu ,akitumia kompyuta ndogo au laptop ambayo skrini yake inaonyesha neno e learning likiwa napicha ya kompyuta ndogo na penseli, likimaanisha masomo ya mtandaoni. Mikono ya mtu huyo inaonekana ikiandika kwenye kibodi. Mezani, karibu na kompyuta kuna kikombe cheupe, vitabu, headphones na miwani, ikionyesha mazingira ya kusomea au kufanyia kazi.

Huyu ni mwanamke akiwa ameketi ndani ya treni, akitumia kompyuta kibao na kuandika kwenye kitabu. Amezama katika shughuli zake huku akisafiri na anaonekana ametulia. Dirisha la treni, linaonyesha manthari ya nje, yenye miti na mazingira wazi, ikipendeza kuwa treni inasafiri kupitia eneo la mashambani au la asili. Kwenye meza yake kuna headphones za rangi ya pinki, kuna begi dogo la mgongoni la rangi ya pinki, iliyowekwa karibu naye.

Hawa ni watu wawili wakiwa wamejikita kwenye kompyuta ndogo au laptopu na skrini ya kompyuta ya mezani, wakionekana wakifanya kazi pamoja au wakishauriana kuhusu kazi ya kompyuta. Mwanamke anaonekana akimwelekeza au kumsaidia mwanaume, huku wote wakitazama skrini. Nyuma yao kuna watu wengine wakiendelea na kazi zao kwenye kompyuta, ikionyesha mazingira ya ofisi au kituo cha mafunzo ya teknolojia. Wote wanaonekana wakiwa wamevaa nguo za kawaida na picha inatoa hisia ya ushurikiano na kujifunza.

Hii ni mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo na juu yake kuna ikoni zenye mwanga zinazoelea hewani. Ikoni hizo zinawakilisha dhana mbalimbali za kujifunza. Kuna kitabu cha wazi kilichoandikwa E-Learning ikiwakilisha dhana kuu ya kujifunza kwa njia ya mtandao. kuna kofia ya kuhitimu, kuna balbu ya taa, kuna lengo, kuna kichwa cha mtu na mistari. Kwa ujumla picha hii inawakilisha elimu ya mtandaoni ya kujifunza kidijitali.

Huyu ni mwanaume mchanga anaonekana kua asili ya kiafrika akiwa ameketi kwenye dawati na kutumia kompyuta ndogo. Anatabasamu usoni akionyesha ameridhika ama amefurahia kile anachokifanya, amevaa miwani shati nyeupe na koti nyeusi la kubonyeza. Kwenye dawati lake kuna kikombe jeue, mmea mdogo kwenye sufuria na daftari. Anaonekana kua katika mazingira ya ofisi ya nyumbani au mahali pa kazi tulivu.

Kuna kijana mmoja anayeonekana akiwa ametazama kompyuta. Kwenye kompyuta, kuna mwanamke anayeoekana. Mvulana huyu ananonekana akiwa na umakini sana wa kutazama skrini ile. Mazingira yanaonyesha kuwa labda kijana huyu anapata mafunzo fulani kutoka mahali pale. Pia, kuna mkembe ambao umewekwa pale na mmea. Mazingira yanaonekana yakiwa na mwanga wa kutosha na pia usafi wa hali ya juu umeweza kutekele...

Hawa ni watoto wawili wa shule wakiwa darasani, mmoja amevaa sare ya shule ya rangi ya kijivu na mwingine ya buluu. Wote wanaonekana wakiwa na furaha kuku wakitumia kifaa cha kidijitali kwa pamoja. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kujifunza.

Hili ni bango la kidijitali lenye maandishi digital education platform ikimaanisha jukwaa la elimu mtandaoni ,kuna picha za vifaa vya teknolojia kama tableti na simu pamoja na wanafunzi wawili wakijifunza mtandaoni, pia kuna kofia za kuhitimu zikionyesha kuwa elimu inayotolewa ni rasmi ni ya kiwango cha juu mandhari yake ni ya kisasa ni ya kuvutia inayowakilisha mazingira ya kujifunza kwa njia ya teknolojia.

Huyu ni mtoto aliyeketi mbele ya kompyuta mpakato, anaonekana mwenye tabasamu kubwa, mkononi ameshika kalamu na pia kitabu kinaonekana kwenye meza, hii inaashiria kuwa, labda mtoto huyu anapokea mafunzo fulani kutoka kwenye kompyuta mpakato hiyo.

Huyu ni mwanamke anayefanya kazi ofisini. Ameketi mezani akiwa anasoma karatasi huku kompyuta mpakato iko mbele yake. Kuna ubao wa kuandikia nyuma yake wenye karatasi ndogo za rangi unaashiria mazingira ya kazi ya ubunifu au upangaji wa miradi. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ukifanya ofisi kuonekana angavu na yenye mandhari mazuri.

Hawa ni watu wanne wanaoonekana wakiwa darasani au sehemu maalum ya kusomea huku wanatumia kompyuta mpakato ili kupata mafunzo yao. Mmoja wao anaonekana akiwa ameshika kalamu na kitabu huku akitazama kompyuta mpakato ambayo inaonyesha mwalimu akionyesha mafunzo yake. Anaonekana akinukuu chini kinacho zungumzwa na mwalimu. Kando yake kuna kikombe chenye mche wa rangi ya kijani.

Hawa ni watu wawili wakiwa katika shughuli ya kujifunza. Mmoja ameshika kitabu kilichofunguliwa, huku mwingine akitumia kompyuta mpakato yenye maandishi makubwa yanayosema learning . Kwenye skrini ya laptop kuna michoro ya vitu vinavyohusiana na elimu kama vile penseli, kompyuta, kofia ya mahafali na vitabu. Mandhari hii inaonyesha mchanganyiko wa ujifunzaji wa kidijitali na wa kijadi, jambo linaloashiria matumizi ya teknolojia katika elimu.

Huyu ni mwanafunzi akihudhuria somo la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna mwalimu akifundisha mbele ya ubaoni ulioandikwa hesabu. Mwanafunzi anaandika kwenye daftari huku akiwa ameketi mezani, na vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama kikokoto, vitabu na karatasi za kumbukumbu. Hii inaonyesha aina ya kujifunza kwa njia ya kidijitali au masomo ya mtandaoni.

Huyu ni mtoto ambaye ameeka kompyuta mpakato kwenye meza, huku ameketi kwenye kiti. Mtoto huyu amevalia vyombo vya sauti masikioni, huku akishika kalamu na kuandika kwenye kitabu. Kuna kalamu nyingine iliyo kwenye mkebe. Mazingira yanaonekana kua safi na pia inaonekana kua ni nyumbani.

Hawa ni watu wanne, mmoja wao akiwa ni wa kiume na wengine watatu wakiwa ni wa kike. Mmoja wa watu hawa, ambaye ni nambari mbili kutoka upande wa kulia ameshika simu, huku wote wakitazama kwa furaha, labda kuna jambo linaloangalia mahali hapa. Watu hawa pia wanaonekana kua wanafunzi, kwani baadhi yao mikononi mwao wameshika madaftari, na kwenye migongo yao kuna mikoba.

Hawa ni watu watatu wakiwa wamekaa karibu wakitazama na kushirikiana kutumia kompyuta mpakato. Wote wanaonyesha kitu kwenye skrini kwa kutumia vidole vyao. Wakionekana kuwa kwenye mjadala au kazi ya pamoja. Hii ni ishari ya ushirikiano wa kikazi au kielimu. Pengine wanafanya utafiti, mradi wa pamoja au wanajifunza kwa njia ya kijidijitali.

Huyu ni mwanamke aliyevaa miwani ya kisasa na anayeshikilia kifaa kama kalamu au pointer akielekeza kwenye skrini kubwa inayoonyesha taswira ya mtandao wa data au alama za kidijitali. Mazingira haya yanaashiria mawasilisho ya kiteknolojia, masomo ya kisayansi au data ya visualization . Huenda ni mtaalamu au mwalimu akieleza taarifa kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu au predictor au skrini ya kugusa.

Huyu ni mtoto ambaye anajifunza kwa njia ya mtandao, mtoto huyu ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama mwalimu na wanafunzi wenzake kwenye laptopu. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika ya elimu, hasa wakati wa masomo ya mbali au kujifunza nyumbani.

Haya ni mazingira ya ofisi ya teknolojia au kituo cha mafunzo ya programu. Watu wawili wako mbele ya kompyuta kushirikiana katika kazi ya kuprogramu, kama inavyoonekana kwenye skrini ya maandishi ya msingi. Mwanamke anaonekana akimwelekeza au kumsaidia mume kuhusu jambo fulani kwenye laptop . Nyuma yao kuna watu wengine wanaofanya kazi kwenye kompyuta pia. Hii ni taswira ya ushirikiano na ujifunzaji katika sekta ya teknolojia ya habari.

Huyu ni mtu anayejifunza mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Amezungukwa na vitabu, daftari, kalamu, simu na mimea midogo mezani. Video inaonekana ikichezwa kwenye skrini, ikiashiria mazingira ya kusoma au kufanya kazi kutoka nyumbani.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa jikoni, ameketi kwenye kiti huku akitumia laptop yake ambayo imewekwa kwenye meza. Kando kuna dirisha inayoleta mwangaza ndani. Hii ni mtindo inayoonyesha kufanya kazi nyumbani kwenye mazingira ya utulivu.

Hii ni barabara ndefu, pana na iliyo wazi ndani ya jengo, labda ukumbi au korido. Inaonekana kuwa mwangaza ni wa kutosha kwani taifa za mraba kwenye dari zinatoa mwangaza. Watu wachache wanatembea mbele wakionyesha ukubwa wa nafasi hio. Inawezekana kuwakilisha eneo la umma kama vile jengo la ofiisi, hospitali au kituo cha usafiri ambapo kuna uhuru wa kutembea na hisia ya nafasi.

Hili ni jengo la mkutano au jengo la mazungumzo. Viti vimepangwa katika umbo la nusu duara. Watu wameketi kwenye viti hivyo na pia inaonekana ni umati mkubwa. Mwangaza wa kutosha unaletwa kwenye jengo hili kupitia balbu zilizowekwa juu. Mbele ya umati huu kuna mtu ambaye labda anapitisha hotuba.

Ukumbi mkubwa wa ndani unaoonekana kama uwanja wa michezo au ukumbi wa matukio. Kuna uwanja mkubwa wa kuchezea ulio na alama za michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa vikapu na bandminton na kuna watu wachache wakiwa wamekusanyika uwanjani. Sehemu za kuketi kwa watazamaji ziko pande zote za uwanja zimepangwa kwa rangi tofauti kama buluu, kijani na njano zikipanda juu kuelekea dari. Ukumbi unaonekana kuwa na paa la juu na madirisha makubwa yanayoashiria kuwepo kwa mwanga wa asili.

Hapa panaonekana kuwa ndani ya maktaba ya kompyuta au katika vyumba vya kuhifadhi kompyuta. Kompyuta zimepangwa kwa utaratibu kwenye meza huku viti vikiwa kando yake. Mazingira inaoneka kuwa safi na pia kuna nafasi ambayo imeachwa kwa ajili ya kupita kwa watu. Pia mwangaza unatoka juu ukimulika hapo ndani.

Hapa panaonekana kuwa ndani ya jengo la kusomea au darasani, madawati yamepangwa kwa mstari. Pia kuna vitabu ambavyo vimewekwa juu ya madawati na kalamu. Mwangaza unaonekana ukiwa sahihi na pia mazingira inaonekana kuwa safi kabisa.

Huu ni mkutano unaoendelea ndani ya chumba, kuna kundi la watu walioketi kwenye meza zilizopangwa kwa umbo ya U wakisikiliza mzungumzaji mmoja ambaye anaonekana kusinama mbele ya chumba; ingawa haonekani wazi. Kuna skrini ya projekta upande wa kulia mbele ikiwa na picha au chati inayoonyeshwa. Watu wengi wanaonekana kuwa makini, wengine wakiwa na kompyuta za mkononi mbele yao. Chini kuna zulia jekundu, mazingira inaonekana kuwa ya kitaalamu na ya kujifunza.

Hili ni jengo kubwa, jengo hili linaonekana kuwa maktaba, kuna baadhi ya watu ambao wameketi kwenye laini huku wakivizisoma vitabu, wengine wanaonekana wakisoma magazeti, mwangaza wa mahali hapa unaonekana ni duni na kuna madirisha pia yanayoonekana.

Hili ni shindano la riadha labda mashindano ya shule yanayoendelea kwenye uwanja wa nyasi. Watoto kadhaa wanaonekana wakikimbia huku wengine wakiwa wamesimama na kutazama. Kuna baadhi ya vizuizi vidogo vya rangi ya manjano vilivyowekwa kwenye njia ya kukumbia. Kwa nyuma kuna mahema meupe ambayo yanweza kuwa mahali pa kukaa au kujikinga na jua kwa watazamaji au washirika. Pia kuna kundi la watu wazima waliokusanyika wakitazama mashindano. Mazingira inaonekana kuwa ya kufurahisha na ya michezo.

Hiki ni chumba kidogo cha kisasa na kilichopangwa vizuri, kinachoonekana kama studio au chumba cha mwanafunzi. Chumba kina kitanda kimoja chenye matandiko ya bluu na meupe, meza ndogo ya kazi na kiti na rafu za kuhifadhi vitu. Pia kuna eneo ndogo la jikoni lenye sinki, jiko la kupikia na kabati za juu na chini. Samani zote ni za kisasa, na zinaendana. Dirisha ina pazia ya kuvutia. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kuta za rangi ya zambarau. Ndani ya chumba hicho kuna kitanda kimoja kikubwa cha mbao chenye fremu refu na kitanda kingine kidogo chenye godoro jeupe. Kuna dirisha lililofunikwa na pazia la rangi isiyokolea na mwanga wa jua unaingia ndani. Sakafu imetengenezwa kwa vigae vya rangi nyepesi, pia kuna taa za dari zinayening'inia katikati ya chumba.

Hili ni darasa lenye madawati ya wanafunzi yalipangwa kwa mpangilio wa msafu na mistari. Kila dawati lina kiti chake chenye rangi ya buluu na meza nyeupe. Darasa hilo halina wanafunzi na linaoenekana kuwa safi na tulivu. Pia mwangaza ni wa kutosha ambao unasaidia katika kusoma.

Huu ni maktaba iliyojaa vitabu kwenye rafu, watu kadhaa wakiwemo wanawake wanaonekana wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu au wakiwa wanajishugulisha na usomaji, mmoja wa wanawake hao amevaa vazi refu jeusi ikionyesha uhuru wa kidini nchini Kenya. Inaonekana kuna mazingira ya utulivu na ya kujifunzia.

Hapa ni ndani ya jengo la kusomea au darasani. Viti vya wanafunzi vimepangwa kwa utaratibu. Sakafu inaonekana kuwa ni ya kijani kibichi. Kuna mwanga unaotosha unaoletwa na madirisha makubwa yaliyo upande wa nyuma wa viti hivyo.

Hapa ni uwanjani. Kuna watu wanaoonekana wakicheza. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa kandanda. Pia kuna uzio ambao umezunguka uwanja huu. Kwenye upande wa kulia kuna lango linaloonekana. Pia, nje ya uzio kina nyumba zinazoonekana, majengo makubwa kama vile ghorofa.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kimetandikwa shuka na blanketi lenye maua, na kuna mto mmoja au miwili. Kitanda cha juu kina godoro lenye rangi ya zambarau. Nyuma ya vitanda kuna dirisha lililofunikwa na pazia lenye muundo. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala au cha hoteli.

Hili ni kanisa. Kuna safu kadhaa la viti zilizopangwa vizuri zikielekea kwenye altari mbele. Kwenye altari kuna msalaba wa Yesu na chini yake kuna bendera au bango lenye maneno yasiyosomeka vizuri. Pia kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria karibu na altari ikiongeza uzuri. Ukumbi una paa la mbao lenye muundo wa kuvutia na madirishia makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Hili ni kundi la wanafunzi labda wa chuo kikuu au ufundi, wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara wakishiriki katika shughuli ya kivitendo. Wamekusanyika karibu na meza iliyo jaa vifaa vya kielektroniki, nyaya na bodi za majaribio ikionyesha kuwa wafanya jaribio la kielektroniki au mradi. Mmoja wa wanafunzi anaonekana akitoa maelekezo au akifafanua jambo fulani kwa wenzake.

Kundi la waogeleaji wanaume na wanawake wakiwa wamejipanga kwenye vizuizi vya kuanzia tayari kuruka katika bwawa la kuogelea. Wamevalia suti za kuogelea na kofia za kuogelea na wanaonekana kuwa katika mbio za kuogelea. Upande wa kushoto na kulia kuna watu wengine labda waamuzi, wakufunzi au watazamaji wakiwa wamesimama karibu na mabwawa. Anga inaonekana kuwa wazi na jua ikionyesha mazingira ya shindano la kuogelea.

Watu wanne, wanaonekana wakiwa wanapambania mpira ambao uko juu angani. Mmoja wao ameruka, akionyesha kuwa yu karibu kuekelea kichwa. Pia, wanaonekana wakiwa karibu na lango kuu. Nyuma yao, kuna watu wanao utazama mchezo ule. Mchezo huu, kwa kawaida huitwa mchezo wa kandanda.

Hili linaonekana ni jumba la kuhifadhi kompyuta. Kuna kompyuta zinazoonekana huku wanafunzi wakiwa wameketi mahali pale. Wanafunzi wanaonekana wakitazama skrini huku mmoja akionyesha tabasamu. Upande wa mbele kuna mtu ambaye amesimama akionekana labda ni mwalimu. Hii inaashiria kuwa ni katika sehemu ya shule kwani hao wamevalia sare rasmi.

Haya ni maktaba ya kisasa na yenye kuvutia iliyoundwa kwa ajili ya watoto au wanafunzi. Kituo kikuu cha picha ni ngazi ya kupanda juu inafanana na miti ikiwa na viungo vinavyoonekana kama majukwaa madogo ambapo watoto wengine wanaonekana wamekaa wakisoma. Chini, wanafunzi kadhaa wameketi wakisoma vitabu, wengine wakiwa wamevalia sare za shule zikionyesha kuwa hii ni maktaba ya shule.

Hapa ni katika jengo la kusomea au darasani. Kuna madawati yanayoonekana yakiwa yamepangwa kwa laini. Mbele kuna ubao ambao hutumika kwa maandishi na mwalimu. Pia kuna madirisha yanayoleta mwangaza ingawa mwangaza wenyewe ni duni.

Hiki ni chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vinavyoashiria kuwa ni chumba cha hospitali au chumba cha kulala cha watu wengi. Vitanda hivyo vimetandikwa vizuri na kuna taulo safi zilizokunjwa kwenye kila kitanda. Kuna dirisha kubwa linaloonyesha nje ambapo kuna mazingira ya jiji au barabara iliyojengwa...Chumba kinaonekana kuwa safi na kina mpangilio huku kukiwa na nguo zilizonyong'olewa na kioo kikubwa upande wa kushoto.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kina vitanda vya gorofa. Kitanda cha juu kina godoro lenye rangi ya bluu na cha chini lina shuka yenye rangi angavu. Pembeni ya kitanda kuna meza ya kusomea yenye viti viwili vya rangi ya chungwa. Dirisha kubwa lenye mapazia linaingiza mwangaza wa asili na chumba kimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri kinachoashiria mazingira ya bweni au hosteli ya wanafunzi.

Hapa panaonekana kuwa darasani au mahali maalum pa kusomea. Mbele kuna dawati la mwalimu pia ukutani kuna ubao labda kwa kuandika ili wanafunzi waweze kuwa na maandishi. Sakafu ni ya kijani.

Hiki ni chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi katikati ya picha kuna kitanda chenye shuka ya blue kuna mto mmoja ,juu ya kitanda neti ya mmbu nyeupe iliyoninginia kutoka dari .Kushoto kwa kitanda kuna kiti cha blue chenye rundo ya vitabu au karatasi mbele ya kiti hicho kuna kabati la bao lenye draw tano na juu kuna chupa ya maji na dawa ya kuhuwa wadudu.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa kikapu, anayeonekana kuwa mwanamke akiwa amevalia jezi la manjano na buluu ya nambari nne mbele. Anaonekana akijiandaa kurusha mpira kwenye wanja wazi wa mpira wa kikapu. Nyuma yake kuna watazamaji walioketi au kusimama, wakifuatilia mchezo. Picha inaonyesha shughuli za michezo, labda mashindano au mazoezi.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ngazi, vinavyotumika na watu zaidi ya mmoja. Kila kitanda kina godoro, shuka na mto. Ukuta wa chumba umepakwa rangi ya chungwa na kuna mlango unaoelekea sehemu nyingine; huenda ni choo au bafu. Hii ni aina ya malazi yanayopatikana kwenye hosteli, mabweni au maeneo ya gharama nafuu kwa wanafunzi au wasafiri.

Hiki ni chumba cha mafunzo ya kitabibu au maabara ya tiba kilichoandaliwa kwa ajili ya mazoezi ya upasuaji. Kuna meza zilizofunikwa kwa mashuka meupe kila moja ikiwa na mfano wa mwili wa binadamu au kiungo pamoja na vifaa vya kidijitali au vya mafunzo ya kitabibu. Kwenye kuta kuna skrini na white board vinavyosaidia kufundishia. Mazingira haya yanatumiwa kufundisha wanafunzi wa tiba au wauguzi wa vitendo bila kumduru mgonjwa halisi.

Hii ni maktaba ya umma yenye rafu nyingi zilizojaa vitabu. Wanafunzi au watu wachache wanaonekana wakisoma kwenye meza upande wa kulia. Maktaba hii ina mwangaza wa kutosha kutoka madirishani, na mazingira yake yanaonekana kuwa ya utulivu na yanayofaa kwa kujifunza au utafiti.

Hawa ni wanafunzi wa kike waliovaa sare za shule wakifanya kazi kwenye kompyuta katika maabara ya kompyuta. Inaonyesha mazingira ya ujifunzaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano shuleni. Mazingira pia ni safi na kuna mwanga anaoingia kwa kufungua kateni.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu ukiwa unaendelea katika ukumbi. Timu mbili, moja ikiwa na wachezaji waliovaa sare nyekundu na nyingine sare nyeupe zinachuana uwanjani. Mchezaji wa timu nyekundu anaonekana akirusha mpira kuelekea kwenye kikapu, wakati wengine wanamwangalia au kujiandaa kwa hatua inayofuata. Hii inaonyesha shughuli ya michezo inayochochea ushirikiano, afya bora, na maendeleo ya vipaji, ya vijana katika mazigira rasmi.

Hili ni bweni la shule yenye vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mpangilio ,kwenye kila kitanda kuna sanduku la mwanafunzi lililowekwa juu ,dalili ya mazingira ya kuishi wanafunzi wa bweni usafi wa hali ya juu pia umezingatiwa.

Hii ni darasa la shule ya msingi lenye madawati iliyo pangwa kwa utaratibu. Ukuta wa darasa una onekana kuwa wa zege bila kupakwa rangi na kuna madirisha mawili yanayo leta mwanga wa asili pia kuna bango ls kijani lenye maandishi Somo Kuu likiwa lime egemezwa ukutani. Hii ni taswira ya mazingira ya kawaida ya darasa katika shule nyingi za umma ikionyesha juhudi za kueka miundo mbinu ya msingi kwa ajili ya kujifunzia.

Hili ni bweni la wanafunzi lenye vitanda vya ghorofa ,vilivyopangwa kwa mistari, vitanda vimetengenezwa kwa chuma na vina magodoro yenye mfumo ya rangi ya kahawia. Kuna dirisha lenye pazia linaloleta mwanga, na asili ndani ya chumba. Mandhari ya chumba ni safi na kinacho onekana kuwa ni sehemu ya makazi ya shule au taasisi ya mafunzo.

Hili ni darasa la watu wazimu wanaosoma. Mwalimu yuko mbele huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa makini na kumsikiliza. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa ya kisasa, kwani kuna dirisha inayoleta mwangaza na pia kuna projector . Hii ni taswira ya mafunzo ya kitaaluma au taaluma ya kazi.

Hii ni sebule ya kisasa yenye mwonekano wa safi ya nadhifu. Kuna sofa ya kona yenye mito rangi ya kahawia, meza ya kahawa ya kipekee juu ya zulia la rangi ya beige na sakafu inayong'aa ya mbao au tiles . Dirisha kubwa lenye vioo vingi linaingiza mwanga mwingi wa asili na kwa mbali kuna meza ya chakula. Taa ya dari ni ya kawaida lakini ni ya kisasa na dari ina mpangilio mzuri wa miundo ya dari.

Hiki ni chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa. Vitanda vimepangwa kwa mpangilia wa karibu karibu ili kubeba wanafunzi au wakaazi wengi. Chumba kinaonekana kuwa sehemu ya malazi katika shule, chuo au kituo cha makazi ya pamoja. Mazingira ni ya kawaida yakionyesha matumizi ya kila siku. Na pia kuna usafi wa kiwango cha juu.

Hawa ni watu wanaoonekana kuwa wasichana. Wasichana hawa wamevalia sare kuonyesha labda ni wanafunzi au waimbaji wa kwaya. Wamesimama chini ya kivuli cha mti mkubwa . Nyuma yao kuna nyasi ya kijani kibichi na miti mingi. Mazingira yanaonekana kuwa ya jua kali.

Hawa ni wanawake wawili mmoja akiwa amesimama nyuma ya mwingine aliyeketi . Mwanamke aliyesimama ambaye anaweza kuwa mwalimu au msaidizi anatabasamu usoni mwake na anaonekana akimsaidia yule aliyeketi. Mwanamke aliyeketi ana miwani na skafu nyekundu shingoni na anaonekana kijishughulisha na kazi kwenye meza iliyo mbele yake. Kwenye meza kuna vifaa vya kuchora kama penseli za rangi na kalamu. Mandhari ya nyuma ina madirisha makubwa yanayoonyesha nje.

Huyu ni mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu kubwa usoni huku akicheza na vipande vya plastiki vya kuunganishwa pamoja na mwanamke anayemsaidia. Mwanamke huyo anaonekana mwenye furaha na anatilia mkazo kumsaidia mtoto kucheza. Picha hii inaonyesha hali ya upendo, msaada na ujumuishaji wa watoto wenye ulemavu katika shughuli za kila siku kama kucheza.

Hawa ni baadhi ya watoto. Kuna watoto watatu ambao wamechukuliwa huku wakiwa wanatazama kamera. Watoto hawa wamekaa na tabasamu. Mmoja aliye upande wa katikati anaonekana kuwa na ugonjwa wa down sydrome pia kuna wengine ambao wamechukuliwa kwenye kamera wakiwa katika shughuli zao. Mwanangaza unaonekana kwenye dirisha iliyo nyuma ya watoto hawa.

Hili ni kundi la watu watano jikoni, wakishiriki katika shughuli za kupika. Wanaonekana kuwa katika darasa la upishi au kikundi cha kupika wakikatakata mboga na matunda mbalimbali yaliyowekwa mezani kama vile nyanya na vitunguu. Jikoni inaonekana kuwa ya kisasa na safi ikiwa na vifaa kama vile shimo la moshi na jiko. Mazingira yote yanaonyesha furaha, ushirikiano na shughuli za kijamii zinazohusiana na upishi.

Huyu ni mwanamume mchanga mwenye sifa za down syndrome . Amesimama ndani ya jengo linaloonekana kama chuo kikuaa au maktaba. Amevaa fulana ya manjano na mkoba mgongoni na anashikilia vitabu ya daftari mikononi mwake. Anaonekana akitazama upande huku akiwa na usemi wa kutafakari au kutazamia. Nyuma yake kuna nafasi kubwa yenye viti na meza ikionyesha mazingira ya kujifunzia au kijamii.

Hapa ni ndani ya jengo la kusomea au darasani. Kuna watu wanne ambao wameketi huku mmoja wao akisimama mbele yao, labda mtu huyo ni mwalimu. Pia kuna picha ambayo imeonyeshwa kwenye ubao. Watu hawa wanatumia simu na pia kuna viti vya magurudumu kuashiria kwamba wana ulemavu.

Huu ni upande wa nyuma wa kichwa cha mtoto mdogo ambaya ana kifaa cha kusaidia kusikia kilichowekwa nyuma ya sikio lake la kulia. Mtoto anaonekana kuketi darasani akitazama mbele kuelekea mwalimu ambaye anaonekana akiwa amekaa kwenye dawati mbele ya ubao mweusi ingawa uso wake haujulikani wazi. Picha inatoa mazingira ya kujifunzia na inasisitiza umuhimu wa vifaa vya kusaidia kusikia kwa watoto wenye matatizo ya kusikia.

Hawa ni wanaume wawili wakiwa wameketi kwenye meza wakishirikiana na kucheka. Mwanaume aliye upande wa kulia mwenye nywele bonde la shati la bluu na anatabasamu sana na anaonekana kuwa anaonyesha kitu kwenye kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Mwanaume mwingine aliye upande wa kushoto na mgongo wake unaonekana kidogo anamtazama mwanaume wa kwanza akionyesha ushiriki wa kuelewa.

Huyu ni mtoto mdogo aliyeketi kwenye meza ya mbao akiwa amejikita katika mchezo wa nambari. Anaonekana akitafakari au akijaribu kutatua tatizo la hisabati kwani ameshikilia kadi yenye nambari kumi na tatu na ishara ya kuzidisha X . Kadi nyingine nyingi zimelala mezani karibu naye. Mtoto amevaa shati la buluu na nyuma yake kuna jikoni au eneo la kulia chakula ikionyesha mazingira ya nyumbani.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi na mwingine amesimama wakishirikiana kwenye kompyuta ndogo. Mwanamke aliyeketi anaonekana kuwa msichana mdogo amevaa fulana ya pink na kifaa na band nyeusi kichwani. Mwanamke aliyesimama ambaye huenda ni mtaalam ameinama na anaelekeza kwenye skrini ya kompyuta ndogo. Skrini inaonekana kuonyesha grafu au data ngumu ikionyesha kuwa wanafanya uchunguzi au uchambuzi wa kisanyansi.

Hapa ni mahali ya watoto ambao wameketi chini, pia kuna mtu mzima ambaye ameshika kitabu huku watoto wote wakitazama kwa makini, kuna mbwa ambaye amelala, pia nyuma yao kuna vitabu vingi vinavyopangwa kwenye shelli ikionyesha kuwa hapa labda ni maktabani. Kuma mtoto mmoja anayeonekana akiwa na down syndrome.

Huyu ni mwanamke ambaye anaweza kuwa mtaalamu au mlezi akishirikiana na mtoto mdogo. Wote wawili wanaonekana wameketi mezani na wanashikilia vitu vidogo vinavyofanana na herufi au namba. Inaonekana kama wanajifunza au wanacheza mchezo ya kielimu. Mwanamke anaonekana akiongea na mtoto labda akimfundisha.

Huyu ni mtoto wa kiume ambaye amevalia sweta ya rangi ya nyekundu. Anaonekana katika jengo moja au katika darasa. Mtoto huyu anatumia mikono yake kukisoma kitabu kilicho mbele yake. Kwa muonekano huu mtoto huyu anaonekana labda ana uwezo mdogo wa kutazama. Pia kuna mwangaza unaoonyesha nuru mahali hapa.

Huyu ni mtoto mdogo ambaye labda ni mlemavu wa macho, akisoma kitabu kilichoandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Mikono ya mtoto imewekwa juu ya ukurasa, ikifuatilia nukta hizo. Uso wa mtoto huonekani wazi, lakini inaonekana kua amejikita katika kusoma. Mazingira yanaonekana kama darasa au chumba cha kusomea.

Hawa ni watu wazima wakishirikiana na watoto wenye ulemavu katika shughuli ya kujifunza. Watoto wawili wako kwenye viti vya magurudumu na wote wanaonekana kushiriki kwenye mchezo wa kielimu unaohusisha vipande vya rangi tofauti. Mazingira ni ya darasani na kuna hali ya ushirikiano, furaha na ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Hili ni kundi la watu wakisoma vitabu pamoja kuashiria kujifunza kwa ushirikiano, katika kundi hilo kuna msichana moja mwnye Down Syndrome akionyesha ujumuishaji katika mazingira ya elimu. Wote wanaonekana wamejikita kwenye vitabu vyao na inawezekena wanajadili au kujifunza pamoja.

Huyu ni mwalimu mwanamke anayeonekana akimsaidia mtoto mvulana katika kazi za shule. Mtoto huyo anamtazama mwalimu kwa makini wapo wamejikita kwenye daftari lililofunguliwa kwenye meza za shule na kuna penseli za rangi karibu. Daraza inaonekana kuwa na madawati mengine nyuma ingawa hayako wazi. Picha inatoa hizia ya mzaada na kujifunza.

Huyu ni mwanafunzi mdogo wa kiume ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa mikono au mikono mifupi akitumia miguu kushikilia penseli na kuandika kwenye karatasi. Amevalia shati la buluu lililochanika kidogo sehemu ya bega na shingo yake inaonekana kuwa na mkanda au kitambaa. Ameegemea dawati lake shuleni na wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiendelea na shughuli zao za darasani.

Hawa ni baadhi ya watoto ,ambao wameketi katika jengo moja, huku mmoja wao amesimama. Mbele yao, kuna mtu wa umri mkubwa, ambaye ni wa jinsia ya kike. Mtu huyu, anamfundisha mtoto huyu kutumia ishara, kwani aliyesimama, anaiga kila anachofanya. Huyu anaonekana kuwa mwalimu na mazingira inaonekana kuwa ni ya darasani. Watoto hao wengine, wameweza kuwa makini sana kwa kile kinachoonyeshwa.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu akimsaidia msichana mdogo kufanya mazoezi ya matamshi. Msichana huyo anaonekana kufungua mdomo wake sana na mwanamke anamshika kwenye koo labda akimsaidia kupata matamshi sahihi. Kuna kipaza sauti kikubwa mbele ya msichana huyo na kompyuta yenye skrini inayoonyesha picha ya katuni. Hii inaweza kuwa sehemu ya tiba au programu ya kujifunza lugha kwa watoto. Nyuma yao, mtoto mwingine anaonekana ameketi.

Kijana mdogo ambaye anaweza kua na Down Syndrome akichora au kufanya shughuli ya sanaa kwenye ubao maalum huku akisaidiwa na mwanaume ambaye anawezakua baba yake au mwalimu. Wote wawili wanaonekana kujishughulisha na shughulli hio na msichana anaonekana kufurahia. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya ndani ya nyumba.

Huyu ni mwalimu mwanaume akimsaidia mwanafunzi mwenye ulemavu darasani. Mwalimu anaonekana akimuelekeza mwanafunzi huyo kqenye kitabu huku wote wawili wakitazamana na kutabasamu. Mwanafunzi ana miwani kifaa shingo kuashiria maitaji maalum .Mazingira inaonekana kuwa ya shule yenye madarasa na viti vingine nyuma.

Hawa ni watu wawili, mmoja akiwa wa kike na mwingine wa kiume ambaye ni mtoto. Wa kike huyu, anamsaidia mtoto katika kutumia kompyuta. Anaonekana akiwa ameshika kibodi ya kompyuta, huku wote wakionekana wenye tabasamu. Mazingira yanaonekana kuwa ni jengo lenye kompyuta, aidha ni kwa shule.

Hawa ni wanawake wawili wameketi kwenye meza wakiwa wamejishughulisha na karatasi na vitabu. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa na asili ya Asia na amevaa koti jeupe la maabara anaonekana kama mtaalam anaonyesha kitu kwenye karatasi akitumia kalamu ya njano. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa Down Syndrome amevaa fulana nyekundu na anashika kalamu akitazama kitabu chake.

Hii ni sehemu ya juu ya mwili wa kijana akiwa ameketi mbele ya kitabu kikubwa kilicho wazi huku mikono yake ikiwa imewekwa juu ya ukurasa. nyuma yake kuna rafu za kitabu zilizojazwa na vitabu mbalimbali zikionyesha kwamba yuko kwenye maktaba au kwenye chumba cha kusomea. Uso wake hujaonekana vizuri lakini anaonekana kuwa makini na anajishughulisha na kusoma au kujifunza.

Hili ni kundi la watu wakishiriki katika shughuli za kazi za mikono darasani au kituo cha mafunzo. Watu hawa wanaonekana wakitumia vifaa kama karatasi, gundi na rangi kuunda kazi za sanaa. Kuna mwalimu au mlezi anaye simamia shughuli hiyo huku wengine wakionekana kushirikiana na kufurahia kazi hio ya ubunifu. Mazingira ni ya kirafiki na yenye kusaidia watu wenye mahitaji maalum au ulemavu.

Hili ni kundi la watu wazima, wanne wakiwa wameketi kwenye viti wakifurahia mawasiliano kwa kutumia lugha ya alama. Wote wanaonekana kuwa na furaha na wanashirikiana kwa karibu wakielekeza mikono yao kwa makini. Mandhari ya chumba ni tulivu na ya kisasa ikiashiria kuwa wanaweza kuwa kwenye darasa au kikao cha mafunzo ya lugha ya alama.

Hawa ni wavulana wawili wakiwa kwenye darasa la kompyuta. Wameketi kwenye viti vya mbao ni wanatumia kompyuta za mezani huku wakiwa wamevaa vichwa vya kusikiza. Wanaonekana kujifunza kwa kutumia teknolojia na mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya elimu ya kidijitali au mafunzo ya tehama shuleni.

Huyu ni mtoto mdogo akiwa darasani au kwenye eneo la michezo la watoto. Anaonekana kushiriki katika shughuli, ya kujifunza au mchezo wa kutumia mikono, akielekeza kidole chake, huku mtu mzima naye pia akielekeza kidole. Ikiashiria mawasiliano au mafundisho. Mazingira yana rangi angavu, zamani laini, na vifaa vya kuchezea, ikionyesha kwamba ni sehemu salama, na ya kuvutia kwa watoto wadogo wa kujifunza kucheza.

Hawa ni watu wawili, wa kike, na wa kiume, wanaonekana kuwa na tabasamu sana. Huyu wa kike, anaonekana kuwa ni mlezi, au mzazi, wa kijana huyu wa kiume. Pia, mtoto wa kiume anaonekana kuwa na upungufu fualni, ambao labda, mzazi huyu anajaribu kumfundisha kitu fulani, mazingira yanaonekana, ni ya nyumbani.

Huyu ni mwalimu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa darasani akionyesha wanafunzi wake mfano wa molekuli au chembechembe za kisayansi. Wanafunzi wanaonekana kuwa makini, mmoja wao akiwa ameuinua mkono kuuliza au kujibu swali. Mazingira ya darasa ni safi na yenye vifaa vya maabara vikionyesha kuwa somo linalofundisha ni la sayansi.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu wa kimwili aliyekwenye kiti cha magurudumu akifanya shughuli ya kuchora kwa msaada wa mwalimu au mlezi. Wote wawili wanaonekana wanaonekana wakifurahia na kushirikiana kwa ukaribu jambo linaonyesha mazingira ya kujifunza yenye upendo na jumuishi.